Huyu ni mtu ambaye anaendesha baiskeli mtu huyu amevaa kinyasa na shati, pia kwa kichwa chake amevaa helmeti na kwa macho yake amevaa miwani ,mtu huyu anaonekana kuwa ako na mguu mmoja ila anaendesha baiskeli.

Hapo kuna vitabu ambazo ni za kompyuta na vitabu hizi ni za darasa ya saba zimewekwa juu ya meza nyeupe na kando yake pia kuna kiti ya plastiki nyeupe. Kando ya vitabu hizo kuna faili zimewekwa hapo na faili iliyo juu ni ya rangi ya samawati.

Hapa ni ndani ya darasa na kwenye ndani ya darasa kuna ubao mbele alafu kuna chati ambazo ziko juu. Kwa chati hizo zinaonyesha leta za alphabeti na pia kuna chati ndogo ambazo zinaonyesha miezi kianzia oktoba mpaka dicemba. Pia kwenye ubao lilo darasani kuna maandishi yaliyo andikwa na mwalimu.